Noti ya shilingi hamsini, mia moja na mia mbili. Zinaonekana zimeshikwa kwa mkono, labda zimeshikwa kuonyeshwa kwa watu fulani au zinahesabiwa.

Noti ya shilingi elfu moja za Kenya, na ina maandishi ya taifa letu la Kenya, picha ya mzee Jomo Kenyatta na pia vile vile vifaru.

Noti ya shilingi elfu moja za Kenya, na ina maandishi ya taifa yetu la Kenya, majumba makubwa, miti na pia vilevile zinaonekana zimewekwa kwa meza ili kupigwa picha au kuonyeshwa kwa watu fulani.

Hili gari lina rangi nyeupe na lina nambari ya KDH 990J na linaonekana kuwa limesimamishwa katikati la barabara. Inaweza kuwa liko na shida au mwenyewe ako na shughuli.

Hili ni duka la M-pesa na kwenye mlango kuna maandishi ya M-pesa. Kwenye mlango pia wanaonekana vijana wawili wamesimama labda wamekuja kutoa pesa au kuekewa pesa kwa simu.

Duka la M-Pesa na kuna mama ambaye anaonekana kuwa ametoka kwenye hili duka. Pia vilevile kuna muuzaji kule nje ameketi kwenye kiti.

Hili ni duka la M-Pesa, photocopy , na autospares . Na hili duka limepakwa na rangi ya kijani kibichi. Na nje, kuna mtu ambaye anaonekana ameingia kwenye hili duka na amevaa apron ya rangi ya kijani kibichi. Kando kuna mtu ameketi.